Mwanamke aliyevaa nguo ya rangi nyeusi, na barakoa ya rangi ya samawati, amembeba mtoto wake. Daktari ameninama huku akimdunga sindano katika mguu wa mtoto. Kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Mazingira ni ya hospitali. Madaktari waliovaa nguo za rangi samawati na barakoa usoni wanamfanyia oparesheni mgonjwa. Kuta ni za rangi nyeupe.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Mwanamke aliyevaa nguo za rangi nyeupe na nyeusi anamshughulikia mtoto aliyelazwa. Nyuma yake, ni daktari aliyevaa nguo za rangi sawa.

Mazingira ni ya hospitali. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na ya kijani kibichi. Daktari aliyevaa nguo za rangi ya samawati anamng'oa jino mgonjwa. Mgonjwa huyu amelazwa akiwa amefungua mdomo wake.

Mazingira ni ya mjini, kumefurika. Magari yameegeshwa ya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu na nyeupe. Gari la rangi ya kijani kibichi limezama majini.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Mwanamke aliyevaa nguo ya samawati na miwani ya usoni anamshugulikia mtoto mchanga aliyefunikwa kwa vitambaa vyeupe. Nyuma yake ni ukuta uliopakwa rangi nyeupe.

Watoto watatu, wameipaka mikono yao sabuni. Mikono hiyo ina pofu. Nyuma yao, kuna miti. Wametabasamu huku wakionyesha mikono yao. Mmoja amevaa nguo ya rangi nyekundu, mwingine akiwa amevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi.

Mazingira ni ya hospitali yenye teknolojia ya kisasa. Daktari aliyevaa glavu na barakoa usoni anamhudumia mgonjwa aliye lazwa kitandani. Kuta zimepakwa rangi ya samawati.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Madaktari waliovaa glavu nyeupe, nguo za kijani kibichi na barakoa za rangi ya samawati wanamfanyia oparesheni mgonjwa aliyelazwa. Kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Bawabu aliyevaa nguo na kofia nyeusi ananawa, amevaa barakoa ya rangi ya samawati usoni ,kando yake kuna chuma zilizopakwa rangi ya kijani kibichi, sakafuni kuna ndoo.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Madaktari watano waliovaa nguo za rangi ya samawati na barakoa usoni, wanamfanyia oparesheni mgonjwa aliyezwa. Kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyevaa miwani na nguo za rangi nyeusi anamshughulikia mtoto mchanga aliyelazwa. Kuta zimepakwa rangi ya samawati.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyevaa barakoa usoni anamdunga sindano mwanamke aliyeketi katika mkono wa kushoto. Nyuma yao kuna mwanaume aliyevaa nguo nyeusi anayepita akiwatazama.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanaume aliyevaa nguo ya rangi ya manjano ameinama huku akimdunga sindano mtoto aliyebebwa na mama yake. Mtoto amevaa nguo za rangi ya samawati. Mama yake amevaa nguo za rangi nyekundu na nyeusi.

Mazingira ni ya kijijini. Mwanamke aliyevaa nguo za kitamaduni amembeba mtoto aliyefunikwa kwa kitambaa chekundu. Daktari aliyevaa barakoa usoni na nguo nyeupe anapima dawa.

Eneo limefurika. Mwanaume aliyevaa shati ya rangi ya manjano na suruali nyeusi anatembea huku akiwa amebeba kijisanduku kilicho cha rangi ya samawati. Nyuma kuna miti.

Mazingira ni ya hosipitali na ilio na teknologia ya kisasa. Mwanamke aliyevaa nguo za rangi ya kijani kibichi, anamfunika mtoto aliyelazwa na kitambaa cha rangi nyeupe. Kuta zimepakwa rangi ya hudhurungi. Tamaa zimeashwa.

Mazingira ni ya hospitali. Ukuta umepakwa rangi ya samawati. Daktari aliyevaa koti nyeupe anampa chanjo mdomoni mtoto aliyebebwa na mama yake. Mtoto amevishwa kwa vitambaa vyeupe.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyevaa barakao na nguo ya samawati anamshughulikia mtoto aliyelazwa. Kuta zimepakwa rangi nyeupe. Televisheni imo ukutani.

Mazingira ni ya hospitali. Kuta zimepakwa rangi nyeupe. Daktari aliyevaa nguo ya rangi ya samawati anampa chanjo mtoto mdomoni. Mtoto ame funikwa kwa kitambaa cheupe. Mama yake anamtazama.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Daktari aliyevaa barakoa usoni na nguo ya kijivu, anamfanyia operesheni, mdomoni, mgonjwa aliyelazwa. Kando yake ni mwanamke aliyevaa nguo nyeupe, anawatazama.

Mwanaume aliyevaa suruali nyeusi na kujifunika kitambaa cheupe kichwani, amembeba mwanamume aliyevaa nguo ya rangi ya manjano. Anamvusha katika mto. Watu wanasimama wakiwatazama.

Kundi la watu ndani ya chumba kama hema. Wengi wao wamevaa fulana za buluu. Mwanamke mmoja amesimama mbele yao akizungumza. Ana karatasi mkononi. Mifuko nyekundu inaonekana chini. Baadhi ya watu wameshika bendera ndogo. Wanaonekana wakiwa makini.

Mkono uliovalia glovu za bluu ukishikilia sindano na chupa ya chanjo. Chupa imeandikwa MMR Vaccine na maelezo mengi. Sindano imejazwa na kioevu. Mandhari ya nyuma ni ya manjano. Kioevu ndani ya chupa kinaonekana wazi.

Vitu mbalimbali vilivyotawanyika kwenye zulia jekundu ,kuna vitu viwili vinavyofanana na maganda makubwa ya machungwa yaliyofunikwa na nyavu za kijani . Karibu yao kuna vitu vyeupe vilivyofungwa pembeni kuna kioo kidogo chenye umbo la mstatili.

Daktari amesimama, amevaa kinyago, glovu na vazi la bluu. Ameshika kichwa, mgonjwa aliyeketi kwenye kiti. Mgonjwa amevaa shati la kahawia, suruali ya bluu na kitambaa cha bluu kifuani. Nyuma kuna dirisha lenye nondo na mlango umefungwa kidogo. Chumba kinaonekana kina mwanga wa kutosha.

Mwanafunzi wa kike, amevaa miwani na koti jeupe la maabara. Anashikilia kifaa chenye mwali wa moto. Ana nywele zilizokusanywa juu. Mbele yake kuna meza nyeusi yenye vifaa vingi, vya maabara. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamevaa makoti meupe.

Muuguzi wa kike mwenye ngozi nyeusi na nywele zilizosukwa, akiwa amevaa sare ya bluu na glovu nyeupe, anashikilia kwa uangalifu bandia ya mtoto mchanga, ilivyovalishwa nguo ya kijani chenye maua. Muuguzi anaonekana makini na amekunja uso kidogo.

Mwanamume mmoja amesimama mbele ya mitungi mikubwa, amevaa koti jeupe, kofia ngumu na barakoa ya bluu. Anashikilia chupa ya kijani na nyeupe, kuna mitungi mingi ya gesi mingine imepangwa safu, ukutani kuna ishara ya blue room yenye maneno inspection area .

Mwanamke anatabasamu. Ameketi chumbani. Kuta buluu. Amebeba mtoto mchanga. Mkononi mwake mtoto amefungwa nguo nyeupe za maua. Mwanamke amevaa kilemba kichwani, nguo pinki . Chandarua cheupe kimening'inia.

Nyeupe ya dawa iliyolala upande yake. Juu ya chupa kuna lebo ya buluu na nyeupe. Vidonge kadhaa vyeupe vidogo vimetawanyika karibu na chupa. Vidonge vina umbo la duara. Chupa ina maandishi mengi kwa kiingereza.

Mwanamke amekaa kitandani. Anashikilia mtoto mchanga. Mtoto amevaa nguo nyeupe na kitambaa ya pinki na kofia nyeupe. Mwanamke ametabasamu usoni. Amevaa shati la kijani. Chumba kina kuta za buluu. Juu kuna chandarua.

Kisanduku cheupe chenye jina Cosupplement Pack. Karibu na kisanduku kuna glasi ya maji safi. Pia kuna vidonge vya rangi tofauti manjano, nyeusi, nyeupe na nyekundu. Vidonge vimepangwa kando ya vifurushi vidogo vyeupe. Kila kifurushi kidogo kinaandikwa planet . Asili ya picha ni nyeupe.

Lori kubwa limeanguka kando ya barabara iliyofurika. Maji mengi ya kahawia yanatiririka haraka. Magurudumu ya lori yanaonekana wazi. Watu kadhaa wamesimama ndani ya maji wakitazama. Miti na mimea inaonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa mbaya.

Wanawake wawili na mwanamke mmoja kitandani. Mmoja amevaa koti jeupe, mwingine nguo ya bluu na wa tatu ana shuka ya waridi. Wote wamevaa barakoa na glavu, mwanamke aliye koti jeupe ameshika kifaa cha meno, aliye na nguo ya bluu anashika kifaa kingine. Aliyelala amefunga mdomo wake akionyesha meno. Kifaa kingine kinaelekezwa mdomoni mwake.

Mto mwekundu unapita katikati ya makazi duni. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na matofali zikionyesha uharibifu mkubwa. Nguzo zilizoporomoka na vifurusi zimejaa kingo za mto. Nguo zimetundikwa kukaushwa kwenye kamba.

Muuguzi amevaa sare nyeupe na bluu akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mgonjwa, mgonjwa amevaa nguo nyeupe yenye maua na rangi ya machungwa na herini za dhahabu, watu wengine wametokea nyuma.

Kando ya barabara ardhi imechanika vibaya. Maji mengi yenye rangi nyekundu yanatiririka kwa kasi. Watu wamesimama karibu wakitazama uharibifu mkubwa. Miti michache ipo kwa umbali. Nayo udongo umemomonyoka sana.

Mwanaume mweusi amesimama darasani akifundisha watoto. Watoto wengi wameketi kwenye madawati ya mbao wakisikiliza wa makini. Madirisha makubwa yanaonyesha mwanga wa asili. Baadhi ya mabango yamebandikwa ukutani yakionyesha ujumbe mbalimbali.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la daktari akimsaidia mwanaume. Mwanaume huyu amevaa fulana ya buluu na nyeupe. Anainama juu ya mikeka ya rangi mbalimbali. Mikono yao imeshikana ikionyesha msaada. Nyuma kuna kiti cha magurudumu na kifaa cha kutembelea.

Madaktari wawili wa meno wakiwa kazini. Mgonjwa amelala chini akitibiwa. Mmoja anashikilia vifaa, mwingine anachunguza mdomo. Wote wamevaa barakoa nyeupe na glavu. Kuna meza ndogo yenye vyombo. Dawati la kompyuta lipo pembeni.

Kisanduku cheupe cha dawa kimeandikwa Azithromycin tablets IP 500mg na Azicip-500. Chini kimeandikwa Cipla . Kuna vijiti viwili vya dawa vikiwa nje. Kimoja kikiwa na vidonge vitatu.

Chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko cha buluu na kijani. Ndani yake kuna unga mweupe. Lebo nyeupe imebandikwa ikiwa na maandishi meusi M-M-RvaxPro na powder for suspensio for injection . Msimbopau mweusi upo chini ya lebo.

Daktari wa meno mwanamke anamtibu mwanaume. Amevalia kofia ya bluu, barakoa, miwani na glovu nyeupe. Mwanaume ana miwani za machungwa na kinywa wazi. Zana na meno zilionekana, chini kuna nembo ya meno na jina view dental .

Watu wanne, mwanamke mmoja amevalia kofia ya bluu na shati la jeans akimshika mtoto mdogo. Msichana amevaa shati jekundu na amebeba mtoto mchanga. Watu wawili wamesimama nyuma yao wakiwa wamevaa fulana za njano.

Muuguzi anapima mtoto. Muuguzi amevaa sare, miwani na stethoskopu shingoni. Mama mtoto amevaa hijabu ya manjano. Mtoto mdogo amelala kitandani. Kitanda kina rangi ya zambarau na mapambo ya katuni ukutani. Kuna vifaa vya matibabu mezani.

Bonde kavu lenye mawe linaonekana wazi. Mbele kuna mzoga wa mnyama umelala chini. Nyuma wanaume wawili wanatembea mbali. Mmoja amevalia kofia nyeupe mwingine amevaa kitambaa chekundu kichwani. Mti mmoja pekee umesimama, majani yake yamekauka.

Mwanamke ameketi kwenye kiti ameshika mtoto mchanga aliyefunikwa nguo nyeupe. Ana nywele fupi nyeusi na amevaa shati la hospitali la bluu. Mtoto analala kimya mikononi mwake. Chumba kinaonekana kuwa wodi ya hospitali na vifaa vya matibabu viko nyuma.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na barakoa akiongea na mtoto mdogo. Mama wa mtoto ameketi kwenye kiti maalum cha daktari. Daktari anashikilia mfano wa mdomo. Chumba kinaonekana kama kliniki ya meno na vifaa vya meno viko upande wa kushoto.

Chupa nyeupe ya dawa, ikiwa na lebo yenye maneno, pills for sex . Kuna number na tarehe juu ya lebo, Barcode ipo chini ya maandishi. Chupa nyingine za dawa zimeonekana nyuma zikiwa zimefifia. Mandhari yote ina rangi ya buluu hafifu.

Watu kadhaa ndani ya chumba. Wauguzi wanne wamevaa nguo nyeupe na barakoa. Mmoja wao anahudumia mgonjwa aliyeketi. Kuna meza ndogo katikati yenye vifaa vya matibabu, ndoo mbili nyeupe zipo chini. Baadhi ya watu wamekaa wakisubiri.

Daktari wa meno, akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa kinyango na koti jeupe. Mgonjwa amelala kitandani akiwa amevalia shati la miraba na suruali ya kahawia. Karibu na mgonjwa kuna mashine ya meno na chombo cha kunyunyizia maji.

Mkono ukishikilia chupa mbili tofauti, moja ni nyekundu nyingine ni nyeupe. Kuna kipande cha karatasi cha manjano chenye maandishi. Pia vidonge vidogo vipo ndani ya mfuko mdogo wa plastiki. Vyote vipo wazi mkononi.

Mzee amevaa kofia nyeupe na koti la daktari anachunguza sanduku lililojaa vitu mbalimbali. Mikono yake miwili inashikilia sanduku hilo wazi. Kwenye meza mbele yake kuna karatasi za zamani au maua mekundu. Sanduku linaonekana kuwa na dawa au vitu vilivyohifadhiwa.

Darasa lenye wanafunzi na mwalimu. Watu wote wamevaa barakoa. Mwalimu mmoja amesimama mbele ya ubao mweusi. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati ya mbao. Baadhi ya wanafunzi wamevaa sare za buluu na pinki. Kuna viti na meza darasani. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na maandishi.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wameshika mabango. Kuna sanduku nyingi za pedi za hedhi mbele yao. Watu hawa wamesimama chini ya banda ndogo. Mabango yana ujumbe mbalimbali. Baadhi ya watu wanatabasamu, mandhari ya nyuma ina miti na majengo machache.

Wanawake wawili wakichota maji. Mmoja ameinama akishikilia mtungi mkubwa wa njano. Mwingine amesimama karibu na shimo ndogo lenye maji, akitumia bakuli kuchota. Udongo mwekundu unaonekana wazi chini ya mlima nyuma. Kivuli kirefu kinafunika sehemu ya ardhi.

Mwanamke amevaa barakoa ya buluu na miwani. Ana nywele fupi, nwele ya zambarau kichwani. Muuguzi akiwa na shati la buluu, anamdunga sindano begani. Nyuma kuna hema nyeupe. Sanduku la Kemsa linaonekana kando.

Watu wanne ndani ya chumba. Wawili wamevaa makoti meupe. Mwanamke mmoja amefungwa kwenye kifaa cheusi cha kunyanyua . Kuna bango la bluu nyuma. Kuna fremu mbili za picha ukutani. Watu wanaonekana kutazama kamera. Kuna nuru inayoning'inia chumbani.

Mkusanyiko wa vitu vingi. Kuna viungu vya udongo, baadhi vikiwa na shanga nyekundu na nyeusi. Pia kuna chupa ndogo za kioo na plastiki. Chini kuna kibuyu kikubwa kilichopambwa na shanga na manyoya. Pia kuna bakuli kubwa jekundu lenye vitu ndani yake.

Mwanamke akishikilia mtoto mchanga. Mwanamke huyu amevaa kofia ya buluu, miwani na koti la kijani. Barakoa yake imeshushwa chini. Mtoto amefungwa blanketi la buluu lenye dots nyeupe. Mtoto amevaa kofia ndogo la waridi. Mwanamke anatabasamu akimtazama mtoto.

Daktari wa meno amevaa nguo za upasuaji za buluu, kinyago, miwani na glavu. Anachunguza mdomo wa mgonjwa akitumia kifaa chenye mwanga. Msaidizi wa daktari amevaa nguo ya bluu na kinyago, amesimama nyuma. Chumba kinaonekana cha kliniki.

Kundi la watu ndani ya chumba, mwanamke ameketi kwenye kiti akimshikilia mtoto mdogo na mwanamke mwingine aliyevaa kofia ya bluu anawasiliana nao. Mwanamke mwingine amesimama karibu amevaa fulana ya njano. Kwenye meza nyeupe kuna chupa ya sabuni za maji na picha chache.

Kisanduku chekundu na cheupe cha Ferolax, dawa ya slow release , kimeadikwa iron, follic acid, vitamin B12, B6, zinc na maelezo mengine. Upande wa kulia kuna picha ya seli nyekundu ya damu. Chini kimeandikwa West-Coast thirty capsule . Kisanduku kipo wima, kinaonekana vizuri dhidi ya usuli mweupe.

Chupa ndogo ya polio vaccine yenye ujazo wa milimita kumi. Sindano tupu imelala karibu . Pia kuna kifaa cha kusikiliza kinachotumika hospitalini kikiwa na rangi nyekundu nyuma . Chini yake ni sehemu ya tumbo.

Mikono miwili inashikiliwa kwa nguvu. Imejaa povu jingi jeupe, linalotoka na sabuni. Kidole gumba cha mkono wa kulia kinaonekana juu kikiwa ndani ya povu. Ngozi inaonekana juu ya rangi ya hudhurungi nyepesi. Mandhari nyuma hayako wazi sana, lakini yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kibovu iliyochanganyika na kivuli.

Majengo ya bati yamezungukwa na maji mengi ya matope. Watu wawili wavulana wanatembea ndani ya mafuriko haya. Nguzo za mbao zinaonekana zikishikilia nyumba ambazo nguo zimetundikwa. Vitu vingi vimeelea maji.

Mikono miwili ikishikana. Mkono mmoja una glavu mweupe na mwingine hauna glavu. Mtu aliye na glavu anavaa nguo la manjano. Rangi ya ngozi ina tofautina. Mikono inashikana kwa upole. Ni daktari anachunguza mgonjwa.

Mtu amesimama katikati ya kundi kubwa la wadudu wanaoruka, wadudu hao wanaonekana kuwa nzige, wakiwa wameenea kila mahali, angani na kwenye mimea. Mtu huyu ameinua mikono yake juu akionekana kuwatazama na kuwafukuza wadudu, nyuma yake kuna msitu minene ya kijani kibichi.

Mwanamke amevaa koti jeupe akichoma sindano mkononi mwa mtoto mdogo. Mama wa mtoto ameshikilia mtoto huyo kwa uangalifu. Nyuma kuna karatasi zilizobandikwa ukutani na kikapu cha buluu. Watu wote wamevalia nguo tofauti.

Mikono miwili inashikilia vitu mbalimbali, kuna mifuko miwili ya plastiki yenye vidonge, moja ya njano na nyingine ya kahawia, poda nyeupe na kahawia imefungua kwenye paketi, chupa nyeupe ya plastiki yenye lebo ya blue inaonekana.

Mwanaume amevaa shati ya mistari miekundu, kofia buluu, barakoa usoni amekunja macho. Anaonekana kuhisi maumivu. Mkono wake wa kushoto umeshikilia, sindano inachomwa na mtu mwingine aliyevaa pete, bangili. Luta za nyuma zimechakaa. Kiti chekundu cha plastiki kimeonekana.

Daktari wa meno mwanamke akimtibu mgonjwa, daktari amevaa miwani maalum na barakoa nyeupe. Ameshika kifaa na amevalia glavu za bluu. Mgonjwa amelala chini amevaa miwani nyekundu ya ulinzi, ana nywele zilizosukwa.

Muuguzi amevaa nguo ya buluu. Anamchunguza mtoto mchanga. Mtoto yuko ndani ya kifaa cha plastiki. Anaonekana mdogo sana. Muuguzi anatumia stethoskopu. Kuna vifaa vya matibabu nyuma. Chupa ya maji imening'inia. Mtoto amelala juu ya blanketi nyeupe.

Kisanduku cha Myadems CBD Pain Cream. Kisanduku kina rangi ya machungwa, nyeupe na buluu. Kimeandikwa CBD NO THC no double strength . Maandishi mengine yameandikwa pembeni kama vile drug facts na net wt fifty gm .

Watu watatu nje, mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao amevaa shati la zambarawe na kofia. Mwingine amesimama mbele yake amevaa koti la buluu na barakoa akimkagua kwa kifaa. Mtu wa tatu yuko upande wa kulia.

Mwanaume amevalia suti ya buluu, miwani na barakoa. Amebeba makopo mawili makubwa. Kopo la njano lina alama ya fuvu na mifupa iliyovunjika. Vivyo hivyo na kopo la buluu. Amevalia glavu nyeupe. Mandhari inaonekana kuwa kiwanda. Kuna mashine nyingi za nyaya.

Daktari mwanaume amevaa kofia na taa kichwani, akizungumza na mgonjwa mwanamke. Amevalia koti jeupe la kitaalum akiwa ameketi mezani. Mikono yake imenyoshwa akieleza jambo. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamesimama na kuketi.

Mwanamke ananawa mikono kwenye tanki nyeusi. Amevalia rinda la kahawia na shati la zambarau. Maski ya manjano inafunika uso wake. Mtoto mdogo anasimama karibu akimtazama. Jumba ndogo zinaonekana nyuma. Miti na mimea hunaonekana. Ndoo nyeupe iko chini.

Mafuriko makubwa. Mtu mzima na mtoto wanatembea ndani ya maji mekundu. Nyumba mbili zinaonekana, moja ina rangi ya kijani na manjano, nyingine ina rangi ya udongo. Mbuzi wachache wako karibu na nyumba ya kwanza. Anga lina mawingu mazito.

Mzee mmoja amesimama mbele ya choo. Amevaa shati la rangi nyingi na suruali ya kijani. Karibu yake kuna kizuizi cha saruji na ndoo juu yake. Mazingira yana mimea na miti. Ardhi inaonekana kuwa na udongo. Jua linaangaza kuonyesha mazingira ya asili.

Chupa nne za kahawia zenye vifuniko kijani kibichi. Zote zina lebo zambarau iliyoandikwa mtiki na nguvu za kiume. Pembeni, kuna mitungi miwili ya kijani yenye vifuniko vyeupe moja ukiwa mbele zaidi ukiwa na lebo ya mkoko.

Wanawake wawili, mmoja amevaa hijabu ya kijani na mwingine amevaa shati jekundu na barakoa ya buluu. Mwanamke aliye na shati jekundu, anashikilia modeli ya meno. Kuna kalenda na vifaa vingine mezani. Nyuma kuna bango la Mass Wrigley.

Mwanamume amevaa shuka ya kimaasai ya bluu na nyekundu pamoja na shanga nyingi shingoni. Ana barakoa la bluu, anapokea sindano begani kutoka kwa mwanamke aliyovaa maski , koti ya bluu ya UNICEF na shati za maroon . Nyuma yao kuna bango refu jeupe lenye maandishi mengi.

Mtu amevaa miwani na barakoa ya buluu akiwa ameshika chupa ndogo na sindano mkononi. Amevaa buti jeupe la maabara mikono yake inaonekana inashika kitu kwa uangalifu. Nyuma yake kuna watu kadhaa wasioonekana wazi.

Wauguzi wawili wanawake wakishughulikia watoto wachanga wawili kitandani, watoto wamefungwa kwa vitambaa venye rangi nyeupe, mwanamke mwingine anaonekana nyuma, chumba, kina, kuta za rangi ya pink , kuna madirisha yenye nondo, wauguzi wana sare nyeupe na buluu.

Daktari amevaa koti jeupe, anatoa shindano kwa mtoto mchanga, mama yake ana mtazama kwa tabasamu, daktari ana maski ya buluu na glavu nyeupe. Mtoto analia kidogo, mama amevaa nguo ya buluu ya mapambo. Kuna mkono wa mtu mwingine nyuma.

Tenki kubwa la maji, juu ya mlingoti mrefu wa chuma, wanaume watatu wanaonekana karibu na tenki , mmoja yuko juu kabisa, upande wa kushoto, mwingine pia yuko juu, upande wa kulia, watatu yuko chini kabisa, akipanda ngazi, miti mirefu imezunguka eneo hilo.

Picha nyeusi kubwa imefungwa na kifuniko nyeupe. Lebo yake ina rangi ya buluu na maneno Balijaam imeandikwa kwa herufi kubwa za manjano. Pembeni kwa lebo kuna picha za majani ya kijani. Chupa imesimama wima kwenye uso fulani.

Chupa ndogo nyeupe iliyo na lebo ya kijani. Juu ya lebo neno Ngiri Sugu limeandikwa kwa herufi kubwa nyeusi. Chini yake, maneno for hernia yameandikwa kwa mabano. Chupa imewekwa juu ya kitambaa chekundu. Nyuma yake, vitu vingine havionekani vizuri. Picha hii iko karibu.

Mwanamke amesimama mbele ya jengo. Amevaa barakoa nyeupe na glavu anashikilia kisanduku cha barakoa mikononi. Amevalia shati jekundu na suruali ya jeansi . Mwanamke mwingine anaonekana akipita nyuma yake. Watu wengine pia wanaonekana nyuma.

Lori kubwa jeupe lenye tanki jekundu, neno exhauster limeandikwa pembeni mwa tanki. Wanaume wawili wamesimama karibu na lori hilo. Barabara ndogo inaonekana na nyasi zimetanda kando kando. Miti na nguzo ya umeme vipo nyuma, anga ni la bluu na mawingu meupe.

Wauguzi wawili wote wakiwa wamevaa sare za bluu, kofia na barakoa, wakihudumia mtoto mchanga. Mtoto amelala ndani ya mashine maalum inayomlinda na kumsaidia kupumua. Vifaa vingi vya matibabu vimeunganishwa na mashine hiyo.

Ndani ya gari la wagonjwa, kuna makabati mengi ya rangi ya machungwa, kiti kimoja cha machungwa kimeinamishwa, kitanda cha mgonjwa kimefunikwa kwa shuka nyeupe. Vifaa vya matibabu vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe akimhudumia mgonjwa aliyelala. Bango kubwa lenye maandishi free dental na nembo za King Africa Geneva Global Colgate na Dentaid zinaonekana nyuma. Mwanamke huyo amevaa nguo ya rangi ya pinki yenye maua.

Mtu amevaa mavazi ya rangi nyepesi. Maski, glavu na kofia nyeupe anasimama ndani ya chumba chenye sakafu ya rangi ya kawaida. Ukuta wa buluu na picha za muongozo. Kwenye meza kuna vitu vingi kama vile chupa za maji, karatasi na sanduku ndogo.

Mwanamke ameketi akipokea sindano begani. Mhudumu wa afya amevaa mavazi ya zambarau na barakoa usoni. Wote wawili wamevalia barakoa za samawati. Nyuma yao kuna ukuta uliopakwa rangi za bluu na manjano. Kuna meza ndogo karibu nao yenye vifaa.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa , daktari amevaa kinyago na glavu za buluu, mgonjwa amelala kwenye kiti maalumu. Msaidizi amesimama karibu na daktari ,pia amevaa kinyago taa kumbwa inamlika kinywa cha mgonjwa. Zana za meno zinaonekana mezani.

Mwanamke amesimama mbele ya ubaoni, amevaa fulana nyeupe na suruali ya bluu, anacheka huku akiinua kitu cheupe chenye mipaka ya zambarau, mwingine ameketi kando ameshikilia chupa ya maji mkononi , ubao umeandikwa michoro ,maneno, tarakimu , viti vya plastiki vya samawati vimepangwa chini .

Watu wawili wanatembea ndani ya maji mengi yaliyofurika. Maji yamefunika njia na yanafunika magoti yao. Mtu mmoja anashikilia fimbo, nyumba zimetengenezwa kwa mabati na kuta za mianzi. Jua linawaka juu ya eneo hilo, hali iko ngumu.

Wanawake wawili na mtoto mchanga, mwanamke mmoja amevaa kilemba cha kijani na koti jeupe akimuangalia mtoto. Mwanamke mwengine amevaa kilemba cha buluu akimshikilia mtoto anayelia. Mtoto amevaa nguo ya machungwa.

Wanawake wawili hospitalini ,mmoja amevaa shati jeusi na sketi ya njano akishikilia vitu mbele ya mwanamke mwingine . Mwanamke wa pili ameketi kitandani amevaa shati jeupe na anashikilia mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi . Mifuko ya vitambaa ipo karibu yao.

Sanduku jeupe la dawa likiwa na maandishi Azomax 500 Azithromycin. Chini yake kuna paketi ya vidoge sita vyeupe vilivyofunikwa. Sanduku lina nembo ya kijani kibichi lenye herufi 4PX. Maandishi ya kiarabu, yanaonekana upande wa kulia wa sanduku.

Wanawake watatu na mwanamke mmoja anapokea huduma, mwanamke aliyo katikati amevaa fulana nyeupe yenye maandishi World Hearing Day . Anashikilia kifaa chenye bomba nyekundu kikielekezwa kwenye sikio la mwanamke mwingine, mwanamke anayepokea huduma amefunga kitambaa kichwani.

Chupa nyeusi ina kifuniko kibichi. Imeandikwa Albaa Mujarrabu mbele kwa maandishi mekundu. Maelezo ya dawa yameandikwa rangi ya zambarau, juu kwa mandhari ya kahawia yenye mapambo ya kung'aa. Maneno Ahasaka herbal medical group yameandikwa juu kwa buluu. Namba ya mawasiliano ipo chini.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu akishikilia kitambaa cheupe chenye miraba nyekundu. Amevalia kitambaa chekundu kichwani na shati la kijani kibichi. Nyuma yake kuna wanawake wengine wawili mmoja amesimama na mwengine amekaa.

Boksi jeupe lina maandishi meusi. Rangi ya machungwa na buluu upande mmoja. Chupa ndogo yenye kifuniko cha kijani iko karibu na sindano iliyojaa kimiminika. Mandhari nyuma ni kijivu bila vitu vingi. Alama za kampuni, maelezo kuhusu dawa na picha ndogo ya sindano ziko kwenye boksi.

Mtu mzima amevaa kofia nyeusi na fulana yenye nembo ya WHO, akimdunga mtoto mchanga matone mdomoni. Mwanamke amevaa kofia ya njano amemshika mtoto. Watu wengine wamesimama nyuma. Chupa ndogo ya maji imeonekana chini.